Mnara mrefu wa umeme umesimama ukiwa na waya nyingi zinazopita angani. Anga ya buluu ina mawingu meupe yakionyesha hali ya hewa tulivu.

Picha angani inaonyesha kiwanda kikubwa cha umeme kando ya maji. Miundo mingi ya viwanda, pamoja na minara ya majengo marefu inaonekana. Mandhari yenye meli kadhaa inaonekana kwa mbali. Anga ina mawingu meupe yaliyotawanyika.

Kituo cha umeme chenye transfoma kubwa ya kijivu na miundo ya chuma iliyosimama wima. Chini ya vifaa hivyo kumetandikwa kokoto. Anga linaonekana wazi na mawingu machache, na milima inaonekana kwa mbali.

Hapa kuna mitambo ya umeme na nyaya nyingi angani. Nguzo za simu au umeme zimejaa miundo mbinu mbalimbali. Miale ya jua ineonekana ikipenya kati ya nyaya. Anga lina mawingu meupe na buluu, likionyesha hali ya hewa nzuri.

Huu ni mtasamo wa daraja refu lenye nguzo za taa, nguzo zenye rangi ya sambarau zinaonekana zikienda pande zote mbili, majengo mawili yanaonekana yakisimama mbali kidogo pande wa kulia, anga lina mawingu mengi meupe, likionyesha hali ya hewa la kawaida.

Bwawa kubwa la maji linaonekana limejengwa. Kituo cha kuzalisha umeme kinasimama kando ya maji. Mazingira yanaonekana kame na vumbi kutokana na ukame au msimu. Mbali kidogo ardhi pana yenye maji kidogo inaonekana.

Kituo kikuu cha umeme kimeenea kwenye eneo kubwa la ardhi tambarare kikizungukwa na nyasi za kijani kibichi. Nguzo za umeme na nyaya zake zinaonekana zikielekea mbali chini ya anga la bluu lilowazi. Inaonekana kama kituo muhimu cha usambazaji wa umeme.

Mtambo mkubwa wa kuzalisha nishati unaonekana ukitoa moshi mwingi. Mabomba makubwa ya chuma yameunganishwa kwenye miundo mbalimbali. Moshi mweupe mzito unapanda angani kutoka kwenye bomba refu ya manjano. Mandhari yanaonyesha milima na anga yenye mawingu mazito.

Uwanja mkubwa wa kituo cha umeme unaonekana wazi chini ya anga la bluu. Nguzo ndefu za umeme na transfoma nyingi zimesimama kwenye ardhi iliyojaa kokoto. Nyaya za umeme zimevuka angani zikionyesha mtandao mkubwa wa usambazaji umeme.

Bwawa la maji lenye utulivu limezungukwa miti mirefu na misitu minene. Maji yanaakisi mawingu meupe yakionyesha anga safi. Kingo za bwawa zimeimarishwa zikionyesha ujenzi wa binadamu.

Wanyama wawili wanatembea kwenye nyasi huku majengo marefu yakionekana nyuma ya miti. Anga ina mawingu na rangi ya machweo ikionyesha mandhari yakuvutia.

Shimo refu limechimbwa ardhini likionyesha mabomba makubwa yakipitishwa. Mbao zimetumika kuunga mkono pande za shimo zikihakikisha usalama. Majengo yanaonekana mbali, yakionyesha maendeleo ya miji.

Eneo la ujenzi linaonekana, ambapo kuta kubwa zimejengwa. Kreni kubwa ya manjano inatumika kuinua vifaa vya ujenzi. Wafanyakazi kadhaa wamevaa kofia ngumu za ulinzi, wako kazini. Mitambo mingi ya ujenzi inaonekana karibu.

Kundi la watu linaonekana likiwa limevaa mavazi ya kitamaduni yenye shanga nyingi shingoni. Baadhi yao wamevalia kofia zenye manyoya, wakionyesha utamaduni tajiri.

Foleni ndefu ya magari ya safari imesimama kwenye njia ya udongo. Magari hayo yana paa zinazoweza kufunguliwa, zikionyesha yamekusudiwa kwa kutazama wanyama pori. Mandhari kama yenye mimea michache inaashiria eneo la mbuga.

Mwanaume anabeba gunia kubwa begani, akivuka eneo lenye maji machafu. Nguo na takataka zimetawanyika karibu na njia, zikionyesha uchafu. Nyumba za mabati zinaonekana nyuma, zikionyesha mazingira ya makazi duni.

Watu wanajishughulisha na usafi wa mazingira karibu na mto. Mifuko mingi ya plastiki yenye rangi mbalimbali imetawanyika ardhini. Maji ya mto yanaonekana yakipita yakionyesha tatizo la uchafu.

Jengo refu la ghorofa lenye maandishi, Samsung limesimama mbele ya anga ya buluu. Sanamu kubwa ya mtu imewekwa mbele ya jengo, karibu na chemichemi ya maji.

Eneo lenye makazi duni linaonekana likikumbwa na mafuriko. Maji ya kahawia yamefurika, yakifunika sehemu kubwa ya ardhi. Baadhi ya watu wanaonekana wakijaribu kukabiliana na hali hio. Nyumba zimetengenezwa kwa mabati na mbao.

Wanawake wawili wanacheza wakiwa wamevalia mavazi kitamaduni yenye manyoya. Mwanaume moja ameketi katikati akipiga ngoma. Wote wako nje kwenye sehemu ya nyasi na miti kwa mbali. Wanaonekana wakiwa na furaha na wakisherehekea.

Pamejaa nyumba nyingi zilizojengwa kwa ukaribu sana zikienea hadi upeo wa macho. Mto mdogo wenye maji meusi unapita katikati ya makaazi hayo. Eneo linaonekana kuwa na mazingira magumu na umaskini.

Mtu anaonekana akichambua rundo la mifuko ya plastiki. Mifuko mingine imetapakaa chini ikionyesha takataka. Kuna ndoo ya njano iliyoanguka karibu na rundo la takataka. Mazingira yanaonekena kuwa ya nje, labda dampo au eneo la takataka.

Wafanyi kazi wa usafi wana chambua takataka kwenye rundo kubwa. Wamevalia sare za kazi na baadhi yao wana mikoba yenye rangi ya bluu. Mazingira yanaonyesha eneo la makaazi au soko leye majengo ya zamani. Kuna nguzo za umeme na nyaya zinazo onekana kwa mbali.

Kundi la watoto linafurahia kupanda miti, wakiwa wameshika miche midogo na vifaa vya kumwagilia. Wote wamevalia sare zinazofanana za shule, zenye rangi ya kijani na kijivu. Wanatabasamu na kuinua mikono juu kuonyesha furaha na shahuku katika jitihada zao za kupanda miti.

Mto mpana unatanda kati ya miti mirefu. Maji yanaonekana yakitirikrika polepole, yakionyesha usalama. Mawingu meupe na buluu yamepamba anga yakionyesha hali ya hewa nzuri. Mimea ya kijani kibichi imestawi kando ya mto.

Mnyama wa pori ambaye anafanana na Eland amesimama kwenye nyasi ndefu na kijani kibichi. Ndege wawili wadogo wanaruka karibu na mnyama huo. Anga ni la buluu safi, inaonekana kama mandhari ya wanyamapori.

Mwanaume anaonekana akinywa maji kutoka kwenye mfuko wa plastiki. Anafanya hivyo akiwa ameinua kichwa chake kuelekea juu. Mandhari nyuma yanaonekana kuwa na miti na majani. Hali ya hewa inaonekana kuwa wazi na jua.

Shamba kubwa lenye nyasi linaenea mbele likiwa na uzio wa nyaya wenye nguzo za mbao. Kwa mbali, mimea na miti midogo huonekana chini ya anga la mawingu. Mandhari inaonekana kuwa tulivu na ya mashambani.

Ziwa kubwa linaonekana likiwa na maji ya kahawia. Miti mirefu na majengo yanaonekana ng'ambo ya pili ya ziwa. Miti ya minazi imesimama wima katikati ya mandhari ya kijani. Mbingu ya bluu yenye mawingu meupe inaonekana juu.

Maji yanatiririka kutoka miamba mirefu yakipitia kati ya mawe makubwa na mimea ya kijani kibichi. Miale ya jua inachomoza angani ikiangazia maporomoko haya ya asili. Mandhari inaonekana kuwa tulivu na ya kuvutia.

Kifaru mdogo anatembea kwenye nyasi kavu, akiwa na kifaa cha kufuatilia kilichowekwa mgongoni mwake. Mlinzi wa wanyama pori amevalia sare za kijani kibichi na anatembea nyuma ya kifaru akishika blanketi ya rangi ya zambarau na nyeusi.

Njia iliyopangwa viruri inapita katikati ya msitu mnene. Miti mirefu yenye majani mabichi imetanda pande zote mbili. Mmea mfupi wa kijani unakua kando ya njia. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu na ya kupendeza kwa kutembea

Chui mkali anaonyesha meno yake makali. Manyoya yake yana madoa meusi na kahawia. Mnyama huyu anaonekana mwenye hasira na yuko tayari. Asili ya kijani kibichi inaweza kuashiria mazingira yake ya porini.

Mafuriko makubwa yamefurika barabarani yakibeba takataka na mimea. Nyumba zilizojengwa kwa mabati na matofali zimeharibika. Mtu mmoja anaonekana akitembea kwenye maji yaliyotuama. Mazingira yanaonyesha uharibifu mkubwa kutokana na maji.

Twiga watatu wamekusanyika karibu na eneo la miti, mmoja wao anaonekana akibusu twiga mwingine mdogo. Udongo mwekundu unaonekana chini yao. Mandhari ya kijani kibichi na miti mirefu yanazunguka wanyama hao.

Vukwe pana ya mchanga mweupe inaonekana ikiwa imefunikwa na maji kidogo ya bahari. Anga ni la bluu safi na mawingu machache meupe yametawanyika. Kwa mbali kuna miti ya minazi na mimea mingine ya pwani ikionyesha mandhari ya utulivu. Inaonekana ni vukwe wakati wa maji kubwa.

Mwanammke ameketi karibu na moto akipika chakula. Viungo na viyombo vingine vimepangwa karibu na moto unaowaka. Nyuma kuna bwawa la maji na miundo ya zege. Mazingira yanaonekana kuwa ya vijiji na ya asili.

Kasa mkubwa mwenye ganda la kahawa lenye michoro anatembea kwenye nyasi na udongo. Mazingira yamejawa na mimea ya kijani kibichi. Inaonekana kama kasa huyo yuko kwenye makazi yake ya asili.

Wanawake wawili wanapanda mimea kwenye matairi yaliyopakwa rangi nyeusi na nyeupe. Wamevaa nguo nyekundu na nyeupe zinazofanana na sare. Ardhi ni kavu na jengo la kisasa linaonekana kwa mbali. Inaonekana kama wanafanya kazi ya bustani.

Kundi la mbuni linaonekana likitembea kwenye nyasi za kijani kibichi. Nyuma yao, anga la jiji linaonekana wazi likiwa na majengo marefu yanayochomoza. Mbuni hao wana manyoya meusi na meupe, shingo ndefu na miguu yenye nguvu. Mchanganyiko wa wanyamapori na mandhari ya mjini unajitokeza wazi.

Mandhari pana, ya asili inaonekana ikiwa na vilima vilivyofunikwa na nyasi na miti michache iliyotawanyika. Chini ya vilima kuna ponde lenye miti mingi ya kijani kibichi, na mto unaonekana ukipita. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika.

Chui mmoja akiwa na madoa meusi na kahawia anaangalia kwa umakini kuelekea kushoto. Macho yake yanaonekana kama yanatafakari au kutazama kitu fulani. Yupo karibu na majani ya kijani kibichi na labda mwamba au ukuta nyuma yake.

Maji yanateremka kwa nguvu kutoka kwenye miamba mikubwa. Jua linapenya kati ya miti na kuangaza eneo hilo. Mimea mingi inazunguka maporomoko hayo. Mandhari ni ya utulivu na inaonyesha uzuri wa asili.

Kundi la wanaume watano wanajitolea kusafisha mto. Wamezama ndani ya maji machafu wakivuta takataka. Baadhi yao wamevaa viatu vya buti na nguo za kazi. Mazingira yaonyesha mto wenye mtiririko na mmea kando kando.

Barabara yenye shughuli inaonyesha magari na basi la rangi ya bluu. Basi hilo lina jina Makos likiwa limeandikwa ubavuni nguzo ndefu za taa imesimama upande wa kushoto ikitoa mwanga.

Barabara kuu ina watu wakitembea kando ya njia. Miti na vichaka vimepandwa kando ya barabara. Nyuma ya miti, kuna ukuta uliojengwa na matofali, likiipa eneo hilo uzuri wa asili.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha watu wakitembea karibu na basi dogo la abiria. Basi hilo, lina maandishi TEAM PETITION PROMINENT mbele yake. Nyuma ya basi hilo kuna maghorofa yanayoonekana.

Barabara ya jiji ina msongamano wa magari. Huku matatu mbili zinaonekana wazi. Moja ina jina veteran na nyingine megan Zikiwa na michoro maridadi. Watu wanatembea na kusimama kando ya barabara ,huku majengo marefu yakitawala mandhari.

Basi dogo la abiria lenye rangi za kuvutia linaonekana limemeegeshwa. Mwanaume mmoja amesimama karibu na mlango wa basi .Mabango na majengo mengine yanaonekana nyuma ya basi. Huenda basi hili, linapakia au linashusha abiria.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha magari na mabasi mengi watu wanavuka barabara katikati ya msongamano wa magari. majengo marefu na miti vimepamba pande zote za barabara.

Mandhari inaonyesha barabara kuu yenye magari yakisafiri. Mabasi ya bluu na magari mengine yanaonekana yakitembea pande zote mbili. Kuna miti na majani kando ya barabara. Ishara za barabara zimepachikwa juu zikielekeza njia mbalimbali.

Basi dogo la abiria au matatu ambalo lina maandishi ya Metro Trans. Limesimama barabarani likiwa limepakwa rangi ya kijivu na blue . Mtu mmoja anatembea karibu na basi hilo.

Basi ndogo la abiria lenye rangi ya manjano na michoro maridadi linaonekana. Basi hilo lina ishara inayoonyesha thelathini na njia za kahuwa west. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya jiji.

Barabara ina mabasi yaliyokuwa yamepaki karibu na abiria. Kuna bango kubwa lenye namba 33 likionyesha njia za mabasi. Bango jingine linatangaza Nairobi Aviation na namba ya simu. Watu wanasubiri usafiri, wakionyesha shughuli za kawaida za kituo cha mabasi.

Njia pana yenye shuguli nyingi inaonyesha mabasi na magari madogo, watu kadhaa wamesiama karibu na gari la abiria lenye rangi ya machungwa. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakiashiria mazingira ya mjini, barabara inaonekana kuwa na magari mengi na ishara za trafiki.

Duka yaliyofungwa na majengo ya zamani yanaonekana nyuma. Watu wanatembea kando ya magari ya abiria yaliyopangwa barabarani. Moja ya magari ina mistari ya rangi ya machungwa na nyeupe. Mtu mmoja anaonekana amevaa barakoa ya rangi ya samawati.

Stesheni ya mafuta ya Toyota Energies inaonekana mbele. Gari ndogo la abiria lenye rangi mbalimbali na watu wengine wamekusanyika karibu nalo. Mtaa unaonekana kuwa na shughuli nyingi na mabango ya biashara yametundikwa. Hali ya hewa inaonekana kuwa na jua na watu wamevalia kawaida.

Mistari ya basi imejaa watu wakisubiri. Basi la kijani linaonekana likiwa limepaki bango kubwa lenye namba forty six linaonesha njia na nauli .Majengo marefu yanaonekana nyuma ya miti na watu.

Matatu ya kijani imesimama kando ya barabara. Watu kadhaa wamekusanyika karibu na mlango wa gari. Majengo marefu yanaoonekana nyuma yakionyesha mazingira ya jiji. Watu wakiwemo makanga wanashughulikia maabiria.

Basi dogo la abiria limejaa watu likiwa limepaki mizigo. Watu wengi wasimama karibu na basi hilo wakionyesha shughuli nyingi. Mabango ya matangazo ya biashara yanaonekana yakining'inia kwenye majengo. Mazingira yanaonyesha soko ama kituo cha basi chenye msongamano.

Basi wenye urembo wa kipekee limesimama barabarani. Watu kadhaa wamekusanyika karibu na mlango wa basi wengine wakipanda. Miwani ya basi inaonekana kuakisi mandhari ya nje kidogo. Ujumbe mbalimbali ikiwemo chosen na be still I am God umendikwa ubavuni wa basi.

Basi la bluu limeegeshwa kando ya barabara ,likisubiria abiria. Watu kadhaa wanatembea kwenye kingo za barabara, wengine wakipanda basi. Majengo marefu ya mjini yanaonekana nyuma, yakionyesha shughuli za jiji. Miti ya kijani kibichi inaongeza uzuri kwenye mandhari ya mtaani.

Magari mawili meupe yanayofanana na mabasi madogo ya abiria, yameegeshwa kando ya barabara yakiwa na mistari ya njano. Nyuma yao kuna majengo yenye mabango ya matangazo mbalimbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya mawingu.

Barabara kuu jijini Nairobi imejaa shuguli ikiwa na mabasi mengi ya abiria yanayoonekana. Watu wanatembea kando ya barabara wakipita kati ya majengo marefu. Mabasi yamepakwa rangi ya kuvutia huku yakiwa na maandishi yanayoashiria njia zao

Basi dogo la abiria au matatu, lenye rangi nyeupe na mistari ya njano linaonekana likiendeshwa au limesimama kwenye barabara yenye mvua. kuna magari mengine na watu kadhaa wamesimama karibu, Bango kubwa la matangazo linaonekana nyuma.

Mistari ya treni inapita kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Magari na mabasi yamepangwa barabarani yakionyesha msongamano wa magari. Kituo cha reli kinaonekana kando ya njia chenye majengo madogo. Watu wachache wanaonekana wakitembea karibu na barabara na njia za treni.

Basi la abiria la blue limeegeshwa kando ya barabara likiwa na mapambo mengi. Watu wanatembea kwenye barabara ya miguu iliyo mbele ya basi. Wengine wakionekana wakisubiria au kuingia ndani. Majengo marefu yanaonekana nyuma.

Basi la City Shuttle lenye rangi ya buluu na manjano limepaki. Watu wengi wanasubiria na kupanda basi barabarani. Kuna bango kubwa lenye namba 33 likiwa limefungwa. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za jiji na majengo marefu kwa mbali.

Barafu kubwa ya chuma ya rangi ya njano inavuka barabara. Lori la manjano lenye tanki kubwa linaendesha chini ya daraja. Magari mengine yanaonekana yakitembea kwa pande zote mbili za barabara. Anga lina mawingu mepesi likionyesha hali ya hewa ya kawaida.

Barabara imejaa magari ya abiria yaliyojulikana kama matatu. Zimepakwa rangi nyeupe na mistari ya njano, zikisubiria abiria. Mabango mbalimbali ya matangazo yamebandikwa kwenye majengo na karibu. Eneo hili linaonekana kuwa kituo cha usafiri au barabara yenye shughuli nyingi.

Kuna matatu nyekundu yenye mapambo mengi likiwa limeegeshwa barabarani. Watu kadhaa wakishuka au kupanda. Majengo marefu, miti, watu na magari mengine yanaonekana kwa nyuma.

Bango jeupe na la zambarau limefungwa kwenye nguzo kando ya barabara, likionyesha maandishi na namba themanini kwa rangi nyekundu. Chini yake magari yameegeshwa kando ya barabara. Kijana amesimama karibu na bango huku watu wengine wakipita kwa mbali. Barabara inaonekana kuwa na shughuli.

Magari yameegeshwa kando ya barabara yenye majengo marefu, mabango ya biashara yametundikwa kwenye kutaza majengo hayo. Bango moja linaonyesha majina ya mjini kama kericho, kisumu, kakamega. Eneo linaonekana kuwa na shughuli nyingi za kibiashara.

Bomba la maji la chuma limewekwa kwenye ukuta likiwa na vifundo viwili. Limening'inia kwenye bomba la chuma. Kifaa cha kupunguza mtiririko kimeunganishwa chini ya bomba.

Mabomba mengi ya rangi ya bluu yamelala ardhini. Baadhi ya mabomba yamejazwa na udongo na maji. Miti na mimea inaonekana nyuma, ikionyesha mazingira ya nje.

Valve ya chuma iliyounganishwa na bomba jeusi inaonekana. Valve hio ina mpini wa rangi ya dhahabu. Miunganisho ya bluu imeimarisha bomba na valve. Ziko juu ya kipande cha mbao, huku nyasi ikionekana kuzunguka.

Bomba nyeusi zenye mikunjo zimepangwa kwa wingi. Ndani ya kila bomba kuna rangi ya bluu. Zinatengenezwa kwa nyenzo ngumu na zinaonekana kutumika kwa mivuno ya maji taka, au mifereji.

Tangi la zamani lenye kutu limetua kwenye tela dogo jekundu. Linaonekana likitumika kusafirisha maji au mbolea shambani. Limepumzika kwenye nyasi karibu na uzio likionyesha hali ya kutumika sana.

Koki ya kisasa ya maji ya chuma inayong'aa ikininiginia juu ya sinki. Tone moja la maji linaonekana likidondoka kutoka kwenye ncha ya koki. Sehemu ya nyuma inaonekana kuwa na ukuta wa mbao na taa laini.

Bomba ya kijani yamewekwa ardhini kando ya ukuta. Maji yaonekana yakipita mabambo hayo kuelekea mfumo. Ukuta una rangi ya kahawia. Kuna bomba dogo la chuma limesimama karibu na corner .